Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Madaktari waliovaa nguo za rangi ya samawati wanamfanyia oparesheni mgonjwa. Nyuma yao ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe. Kuna televisheni.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa miwani na barakao usoni amembeba mtoto aliyefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya samawati. Daktari huyu amevaa nguo ya kijani kibichi na nyeupe.

Wanawake wanne wamesimama chini ya hema. Wamevaa nguo za rangi nyeupe. Mwanamke mmoja aliyeketi anahudumiwa. Wanamfanyia matibabu katika sikio.

Wanaume wawili wamesimama huku wakijadiliana. Kando yao ni vyoo vilivyojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe na ya samawati. Nyuma ya vyoo kuna miti.

Mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyeusi na nyekundu ameketi huku amebeba mtoto wake. Mwanamke aliyeinama anamdunga mtoto huyo sindano mkononi. Mwanamme aliyevaa barakoa usoni na suti ya samawati anawatazama.

Hospitalli iliyojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe ina mabati ya samawati. Mbele yake, kuna hema ya rangi ya samawati na nyeupe. Mafuriko yametanda mbele ya hospitali hiyo.

Mazingira ni ya mjini. Barabara imefurika. Mwanamme aliyevaa nguo nyeusi anaiskuma pikipiki ya samawati. Nyuma yake ni gari jeupe.

Mwanamke aliyevaa barakoa nyeusi na nguo za rangi sawa, ameketi huku akiwa amembeba mtoto wake. Mtoto huyo amefunikwa, kwa vitambaa vyeupe. Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya manjano anaampa mtoto huyu chanjo mdomoni.

Mazingira ni ya hospitali, mwanamume aliyevaa barakoa ya samawati usoni na koti nyeupe ameketi. Nyuma yake kuna kuta zilizopakwa rangi nyeupe. Mezani kuna dawa nyingi.

Wanawake wawili wameketi katika hema. Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa na miwani usoni anamshauri mwingine. Amevaa shati ya rangi ya manjano. Kuna karatasi mbili juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe iliyo na madoa meusi. Ameketi kitini analia kwa uchungu. Mwanamke aliyevaa barakoa na glavu nyeupe anamtazama. Televisheni inaonekana nyuma yake.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliye vaa kofia ya samawati anampa chanjo mtoto, aliye funikwa kwa vitambaa vyeupe. Kando yake, ni mwanamke aliye vaa nguo nyekundu na kumbeba mtoto.

Watu wengi wamesimama huku wakishuhudia madhara yaliyosababishwa na mafuriko. Udongo mwingi umeweza kumomonyoka. Lami imeweza kubomolewa.

Wanawake watatu wamo chini ya hema. Wamevaa barakoa za rangi ya samawati usoni. Mwanamke aliyekalia kiti chekundu anadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto. Amefunga macho kutokana na uchungu.

Watu wawili wamo katika chumba kilichopakwa rangi nyeupe. Mmoja ni daktari, aliyevaa koti ya rangi ya samawati na barakoa usoni, anamshughulikia mtoto aliyelazwa katika kitanda, kilicho na kitambaa cheupe.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi ya manjano ameketi huku akiwa ametabasamu. Nyuma yake, ni mwanamke aliyevaa nguo nyeupe na glavu mkononi. Kando yao, kuna tarakilishi iliyo mezani.

Mtu aliyevaa nguo ya manjano na glavu za samawati ananyunyizia dawa mimea. Mgongoni amebeba kibuyu kilicho cha rangi nyeupe na kijani kibichi.

Mzee mlemavu, amesimama mbele ya vyoo. Vyoo hivi vimejengwa kwa matofali na simiti. Bima milango iliyoundwa kwa mabati. Kando yake, kuna miti mingi iliyo na matawi ya kijani kibichi.

Watu sita wamesimama wakiangalia magunia mengi. Wote wameshika karatasi mkononi. Wamevaa barakoa za rangi nyeusi na ya samawati. Watatu hawa ni askari.

Mwanamke aliyevaa shati nyekundu amelazwa huku akihudumia na mke aliyevaa nguo za rangi ya samawati. Wanawake wengi watatu wameketi huku wakitazama, nyuma yao ni miti mingi.

Mwanamke aliyevaa miwani usoni na nguo za rangi nyeupe na nyekundu anampa chanjo mtoto aliyebebwa na mama yake. Mama yake amevaa kofia nyekundu kichwani.

Madaktari wawili waliovaa nguo, na barakoa za samawati, wanamfanyia oparesheni mtu aliye lazwa. Mazingira ni ya hospitali. Nyuma yao kuna ukuta uliopakwa rangi.

Mazingira ni ya hospitali. Daktari aliyevaa nguo nyeupe, anamtibu macho, mgonjwa. Anatabasamu. Amekalia kiti cheusi, nyuma ya kando yake ni ukuta uliopakwa rangi ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali. Daktari aliyevaa nguo nyeupe na glavu za rangi sawa, anamdunga sindano mtoto aliyebebwa na mama yake. Nyuma yao ni watu wengi na watoto waliobebwa na wazazi wao.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe. Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya samawati anamhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa.

Mazingira ni ya hospitali, chumba kimepakwa rangi nyeupe. Mwanamume aliyevaa nguo nyeupe amesimama huku akimshauri mwanamume aliyeketi, mezani kuna karatasi.

Mazingira ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanaume mmoja ameketi katika kitanda chake huku mwingine amelala. Amejifunika kitambaa kilicho cha rangi nyeupe. Chumba kimepakwa rangi nyeupe na ya samawati.

Daktari aliyevaa nguo nyeupe na barakoa usoni amesimama. Mezani kuna chupa mbili za maji na dawa nyingi. Nyuma yake, kuna ukuta uliopakwa rangi ya kijivu.

Watoto wamepanga foleni huku wakiteka maji. Mwanamke amesimama huku akitazama watoto hawa. Jengo lililojengwa kwa matofali na siminti lina madirisha ya samawati.

Mazingira ni ya kijiji chenye ukame. Wanawake wanateka maji. Chumba kilichojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe na samawati kina eneo la kuteka maji. Mwanaume aliyebeba simu anapita.

Mazingira ni ya jangwani. Mawe mingi yanaonekana. Mti mmoja mkubwa umekauka. Anga ina mawingu machache yaliyo meupe.

Mazingira ni ya mjini. Jumba moja limeporomoka. Mtoto aliyevaa shati ya samawati amesimama. Kuna magorofa mengine. Kuna miti nyuma ya ghorofa hizo.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe ameinama huku akimdunga sindano mkononi mwanamke aliyeketi. Amevaa nguo iliyochorwa maua.

Mazingira ni ya hospitai iliyo na kiteknolojia za kisasa. Madaktari wawili ambao ni wanawake wamevaa nguo za rangi ya samawati na nyeupe. Mikononi wana glavu. Wanawashughulikia watoto wadogo waliozaliwa.

Watu wapo chini ya hema. Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe na barakoa ya samawati usoni, anapima dawa kwenda kwa sindano. Nyuma yake kuna mwanamke aliyeketi. Watu wengine wapo nje ya hema.

Mazingira ni ya mjini. Jumba moja limeporomoka. Watu wameanza kukusanyika wakitazama. Mwanaume aliyevaa nguo nyeusi na ya kijani kibichi anapiga picha.

Ajali imefanyika barabarani. Gari moja limeanguka huku likiwaka moto. Gari jeupe la kusafirisha mafuta limesimama. Mwanaume aliyevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi anapiga picha.

Mwanamme aliyevaa surali nyeusi na kujifunika kitambaa cheupe kichwani, amembeba mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya manjano. Ana mvusha, penye maji mengi. Watu wengine wamesimama wakitazama.

Mazingira ni ya hospitali. Daktari aliyevaa miwani na barakoa usoni anamuhudumia mtoto aliyebebwa na mama yake. Mwanamke amekalia kiti kilicho cha rangi ya samawati. Mtoto amevaa nguo nyeusi.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyesimama anamdunga mwanamke aliyeketi sindano katika mkono wa kushoto. Mwanamke huyu amevaa miwani na barakoa usoni. Nyuma yake ni mwanaume aliyevaa nguo nyeusi anapita huku akiwatazama.

Mwanamume amevalia nguo za kitamaduni. Ni za rangi nyekundu. Yupo katika nyumba iliyojengwa kwa matope. Ameshika panga huku akikata vijiti, ameinama. Nyuma yake kuna kiti kilichoundwa kwa mbao.

Mazingira ni ya hospitali ,madaktari watatu wamo katika chumba kimoja. Chumba hiki kina ukuta za rangi nyeupe. Wamevaa nguo na barakoa za samawati.

Mazingira ni ya hospitali. Chumba kimepakwa rangi nyeusi, huku nyuma kuna dirisha. Daktari aliyevaa barakoa usoni na nguo ya samawati, anamfanyia oparesheni mgonjwa aliyeketi.

Madaktari wawili walio wa kiume wameketi, huku wakiwa wanamfanyia oparesheni ya mdomo mwanamke aliyelazwa. Wamevaa barakoa usoni. Chumba ni cha rangi nyeupe.

Mtoto aliyevaa shati nyeusi na manjano, analia huku akidungwa sindano katika mkono wa kulia. Anayemdunga mkono, amevaa glavu za rangi nyeupe. Ameshikwa na mikono miwili ya mtu aliyevaa glavu za rangi sawa .

Mazingira ni ya hospitali. Kuta ni za rangi nyeupe. Mwanamke aliyevaa nguo ya samawati amebeba mtoto wake. Daktari aliyevaa nguo nyeupe anamshughulikia mtoto huyo.

Mkutano wa kijamii nje ya mji. Mwanamke mmoja amesimama akiongea na kundi la watu walioketi chini. Watu wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi mbalimbali, wengine wamevaa vitenge vya nyekundu, manjano na nyeusi.

Mwanamume amefunga macho huku akidungwa sindano mkononi. Amevalia shati ya rangi nyekundu na nyeusi. Usoni ni barakoa. Kichwani amevalia kofia ya samawati.

Watu wengi wapo kwenye hema wanaposhughulikiwa. Mwanamume mmoja amevaa shati ya rangi nyeupe na long'i ya rangi nyeusi. Mama mmoja anayewashughulikia, amevaa shati ya rangi ya manjano.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyejifungua amembeba mtoto wake, huku akiwa amekaa juu ya kitanda. Nyuma yake kuna kuta zilizopakwa rangi ya samawati.

Mwanamume ameketi huku akiendesha pikipiki. Amebeba vibuyu vya rangi ya manjano. Nyuma yake ni mwanamume mwingine anayeisukuma pikipiki. Upande mwingine kuna miti mingi.

Madaktari wawili wanamfanyia oparesheni mwanamke aliyelala. Wamevaa barakoa usoni na nguo nyeupe na za samawati.

Daktari aliyevaa nguo nyeupe na glavu za matibabu anamtibu mgonjwa. Wamo katika chumba cha matibabu. Mazingira ni ya hospitali. Nyuma yao kuna makaratasi yaliyochorwa binadamu.

Mwanamke amejivisha kitambaa kichwani ambacho ni cha rangi ya waridi. Anachota maji kwenye kisima cha saruji. Anatabasamu kwa furaha, akionyesha shangwe za kupata maji safi. Mazingira ni ya kijiji.

Daktari mwanamume aliyevaa koti nyeupe, anamhudumia mtoto mchanga aliyefungwa kwa kitambaa cha kijani kibichi. Mama yake amevaa suti na mikufu ya dhahabu.

Mfanyikazi ananyunyiza dawa shambani. Shamba hii ina miti mingi. Amevaa kofia na nguo ambazo ni nyeupe. Amebeba kibuyu cheupe mgongoni.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyejifingua mtoto amelazwa katika kitanda, huku akiwa amembeba mtoto wake. Amejifunika na kitambaa cha rangi ya nyekundu. Amevaa shati ya rangi nyeusi. Kando yake ni mwanamke anayemzawadi neti na leso.

Wageni wawili wametembelea wodi ya watoto hospitalini. Mwanamke amevaa nguo nyeupe yenye michoro na mwanaume amevaa koti ya kijivu. Wanaangalia watoto wakiwa vitandani vya chuma nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali. Daktari mwanaume aliyevaa nguo za samawati, amebeba sindano tayari kumdunga mtoto. Mama aliyembeba mtoto amevalia shati ya rangi ya samawati.

Muuguzi aliyevaa shati nyeupe na barakoa ya samawati anampa chanjo mtoto aliyebebwa na mama yake. Mtoto huyu amevaa shati ya samawati.

Mwanamume aliyevaa barakoa usoni , saa mkononi, shati nyeupe na long'i nyeusi anaonekana akimtibu mwanamke aliyeketi mdomoni.

Mazingira ni ya kijijini. Watu wengi wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa. Wameweza kuvalia barakoa usoni. Daktari mmoja aliyevalia nguo ya kijani kibichi, anamdunga mtu sindano mkononi.

Mazingira ni ya ukame mkali katika eneo la jangwa. Kuna mzoga wa ng'ombe uliokauka ukionyesha athari za ukosefu wa mvua. Wanawake wawili wamevaa nguo za kitamaduni za rangi nyekundu.

Ghorofa imeweza kuporomoka. Watu wengi wamesimama juu ya ghorofa iliyoporomoka. Wengine wamesimama chini. Watu hawa wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeusi na kijani kibichi.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa barakoa ya samawati anamshughulikia mwanaume aliyelazwa kitandani. Kitanda hiki ni cha rangi ya kijani kibichi. Kuta zilizo nyuma yake zimepakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Madaktari wawili wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani huku akiwa amejifunuka na vitambaa vya rangi nyeupe na samawati.

Mwanamume aliyevaa nguo za kitamaduni ameketi. Amevaa barakoa usoni. Mwanamke aliyesimama anamdunga sindano katika mkono wa kushoto. Mwanamke huu amevaa barakoa ya samawati na nguo ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa, daktari aliyevaa nguo ya samawati anamshughlikia mtoto aliyezaliwa ,mtoto huyu amelazwa palipo na vitambaa vyeupe.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa shati nyeupe iliyo na mistari mieusi, amesimama nyuma ya dawati. Nyuma yake kuna saa kubwa.

Mazingira ni ya hospitali. Daktari aliyevaa koti nyeupe na barakoa anazungumza na mwanamke aliyevaa nguo nyekundu. Mezani kuna karatasi nyingi. Nyuma yao kuna madaktari waliovaa nguo za rangi sawa.

Mwanamke amelazwa kitandani baada ya kujifungua mtoto. Anamwangalia mtoto wake kwa furaha. Amevaa shati ya rangi nyeupe huku mtoto wake amejifunika kwa vitambaa vilivyo vya rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia nguo za kitamaduni anadungwa sindano katika mkono wa kushoto. Ameuweka mkono wa kulia katika uso wake. Mwanamke aliyevaa nguo ya manjano anamdunga sindano. Kuta ni za rangi ya samawati na nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa koti nyeupe anamdunga sindano mtoto aliyebebwa na mama yake. Nyuma yao kuna kisanduku kilicho cha samawati. Ukuta umebandikwa karatasi nyingi.

Vifurushi vya chanjo dhidi ya homa ya manjano vilivyowekwa juu ya meza yenye rangi ya waridi. Sindano ya uongozaji iko karibu na chupa moja yenye lebo. Nyuma kuna vifurushi vingine vya dawa na maandishi ya hospitali.

Mkulima amevaa nguo nyeupe akinyunyizia mimea ya nyanya dawa. Anabeba kifaa cha unyunyizi mgongoni akitumia mkono wake kuongoza mfumo wa kunyunyizia.

Mazingira ni ya kijijini. Watoto watatu wamenyoosha mikono yao huku wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo nyekundu na kijani kibichi. Nyuma yao kuna miti.

Daktari aliyevaa koti nyeupe na barakoa ya kijani kibichi, akiwa na miwani na kitambulisho cha kazi kilichoning'inia shingoni mwake. Anakagua kitu cha kijani ndani ya sanduku la kahawia.

Mwanamme aliyevaa miwani, koti nyeusi na kofia nyeusi, anamtilia mtoto dawa mdomoni, aliyebebwa na mama aliyevaa kofia ya manjano.

Mwanamume aliyevaa nguo nyeusi amesimama huku akiwa amebeba kibuyu cha rangi ya manjano. Mwanamke aliyevaa nguo ya kijani kibichi anachota maji. Nyumba iliyojengwa kwa matofali na kupakwa rangi ya samawati ipo na ina milango ya rangi sawa.

Watu wanne wanatembea kwenye barabara iliyofurika. Wawili wa mbele wamevaa mavazi ya waridi na kijani. Nyumba na miti zinaweza kuonekana pembeni mwa barabara.

Chumba cha upimaji katika hospitali yenye mashine ya kisasa. Muuguzi aliyevaa nguo ya kijani kibichi, anamsaidia mgonjwa aliyejifunika blanketi yenye michoro ya samawati na mieupe.

Mwanamke aliyevaa nguo za samawati, amembeba mtoto aliyefunikwa na kitambaa. Nyuma yake ni ukuta mweupe. Kando yake kuna mlango wa kijani kibichi.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Daktari aliyevaa nguo za kijani kibichi anamshughulikia mtoto aliyelala. Anamfunika kwa kitambaa kilicho cha rangi nyeupe.

Chanjo ya mtoto mchanga katika eneo la umma. Mama mchanga aliyevaa nguo nyeusi na barakoa nyeusi, ameketi akimbeba mtoto wake aliyefungwa kitambaa chekundu chenye michoro.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanaume aliyeumia amelazwa kitandani. Amefungwa bandeji kwenye mguu. Amelala katika kitanda kilicho cha kijani kibichi. Nyuma yake ni watu wengi, wengine waliolazwa.

Madaktari wawili wanamfanyia mwanamke oparesheni ya mdomo. Wamevalia barakoa usoni. Daktari mmoja amevalia nguo nyeupe huku mwingine akiwa amevalia nguo ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali yenye teknolojia ya kisasa. Daktari anatabasamu huku akimuongelesha mgonjwa aliyeketi. Ameshika kalamu na kitabu huku akijitayarisha kuandika.

Wanawake wawili wapo kwenye hema. Mmoja amevalia barakoa huku akimshauri mwenzake aliyevalia shati ya kijani kibichi huku akiwa amebeba mtoto mdogo.

Madaktari wawili wanamfanyia oparesheni mgonjwa. Mgonjwa amejifunika kwa kitambaa cha rangi nyeupe na samawati. Madaktari wamevaa nguo za rangi nyeupe na barakoa usoni.

Watu wengi wanashiriki katika zoezi la usafishaji wa mazingira yenye taka nyingi. Wanakusanya plastiki na uchafu mbalimbali. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali wenye mlango wa samawati.

Vyoo viwili vilivyojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeusi. Vina milango miwili ambayo ni ya samawati. Nyuma kuna miti mingi. Mbele kuna kituo cha kunawa mikono.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa ,mwanamke mmoja amesimama huku akiwa amevaa koti nyeupe ,usoni amevaa barakoa ,kando yake ,ni mwanamume aliyevaa barakoa usoni na shati ya kijani kibichi.

Gari iliyo na magurudumu meusi imeanguka kutokana na mafuriko. Upande mwingine kuna gari ya manjano iliyoanguka. Vijana wamesimama wakiangalia gari hili. Kuna miti mingi.

Mazingira ni ya hospitali. Mtoto aliyevaa shati nyekundu ameketi. Daktari aliyevaa koti nyeupe amesimama. Kuta ni za rangi ya kijani kibichi.

Mazingira ni ya ukame. Wanawake waliovalia kitamaduni, wamebeba mitungi ya maji iliyo ya rangi ya manjano kichwani. Wamevaa nguo za rangi ya samawati na nyeupe na nyekundu.

Mazingira ni ya hospitali, mwanamke aliyevaa barakoa ya samawati, anamshughulikia mwanamume aliyelazwa katika kitanda cha kijani kibichi, chumba hicho kina kuta zilizopakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya kijijini. Watu wamepanga laini huku wakipokezwa vyakula na bidhaa zingine. Kuna vibuyu vya rangi tofauti tofauti ikiwemo kijani kibichi na manjano.

Mwanamke aliyevaa shati ya samawati na suruali ya manjano akiwa amevaa barakoa ya manjano anaosha mikono katika kituo cha kunawa mikono.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Madaktari watatu waliovaa nguo za samawati na barakoa za rangi sawa, wanamfanyia oparesheni mwanamke aliyelazwa kitandani. Chumba hiki kina madirisha makubwa.

Eneo la makazi la umaskini lililoharibiwa na mafuriko makali. Nyumba za mabati zimeharibiwa na kuvunjika. Makaazi mengi yamebomoka kabisa. Maji ya kahawia ya mtu uliofurika yanazunguka eneo hilo.

Mwanaume aliyevaa shati iliyo ya rangi ya manjano na kubeba sanduku iliyo ya samawati anatembea pahali palipofurika na maji mengi. Nyuma kuna miti.

Mwanamke aliyevaa barakoa na kubeba mkoba, amesimama huku akihudumiwa. Mwanaume aliyeketi, anaangalia kitabu huku akimhudumia mwanamke. Nyuma ya mwanamke ni watu walio keti wakisubiri kuhudumiwa.

Mazingira ni ya kijijini. Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi nyeupe na nyeusi ameketi kitini. Anadungwa sindano na mwanaume katika mkono wa kulia. Kando yake kuna kisanduku ambacho ni cha samawati.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanaume aliyevaa barakoa ya samawati, miwani usoni na koti nyeupe anamfanyia oparesheni ya mdomo mwanamke aliyelala.

Umati wa watu waliovaa nguo tofauti tofauti zenye rangi kama samawati, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wamekuja kushuhudia madhara yaliyofanywa na maji.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa barakoa ya samawati na nguo za rangi ya nyekundu, anamfunza mwanamke aliyevaa nguo nyeusi, kuhusu meno.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyeketi na kuvaa barakoa ya samawati anadungwa sindano na daktari aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi.

Daktari wa macho amevaa koti jeupe akimpima mwanamke. Wameketi pembeni mwa kifaa kikuu cha kupima macho chenye miwani na vipimo vingine. Chumba kina ukuta mweupe na wa zambarau.

Mwanamke aliyevaa barakoa na nguo nyeusi amembeba mtoto. Ameketi katika kiti cheusi. Mazingira ni ya hospitali, wanashughulikiwa na mwanamke mwingine aliyevaa nguo za samawati na barakoa usoni.

Muuguzi mwanamke aliyevaa nguo nyeupe ya kazi na barakoa nyeupe ya kujikinga kutoka kwa mgonjwa. Amevaa kitambulisho cha kazi na miwani nyeusi juu ya kichwa chake.

Mazingira ni ya hospitali yenye teknolojia ya kisasa. Madaktari wengi waliovaa nguo za samawati na rangi sawa, wamesimama wakitazama televisheni.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Madaktari wengi wanamfanyia oparesheni mgonjwa aliyelazwa kitandani. Madaktari hawa wamevaa barakoa za rangi ya samawati usoni na nguo za rangi za kijani kibichi.

Madaktari wawili wanafanya upasuaji wa meno katika chumba cha upasuaji chenye vifaa vya kisasa. Chumba kina taa kali ya upasuaji. Wote wamevaa barakoa za uso na glavu za ulinzi.

Mwanamke aliyelazwa hospitalini anatembelewa na watu tofauti tofauti, waliovaa mavazi ya kitamaduni. Wanamuongelesha kwa heshima. Mazingira ni ya hospitali ya kisasa.

Watu wengi wamekusanyika baada ya ajali kufanyika. Nyuma yao ni gari ya kubeba mafuta. Gari lingine limepasuka vioo vya mbele.

Watu wengi wapo kwenye hema. Mwanaume aliyevaa barakoa nyeupe anamdunga sindano mwanamke aliyevaa barakoa ya samawati na ana nywele nyingi. Nyuma yao kuna mwanaume aliyevaa mavazi ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanamume aliyevaa shati ya rangi nyeupe, ameketi katika kiti cheupe akiwa amevalia long'i nyeusi. Anamshughulikia mtoto.

Mazingira ni ya hospitalini. Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali chenye kuta za samawati na nyeupe. Amevaa nguo za kijivu.

Daktari mwenye koti jeupe na barakoa usoni, anampima mgonjwa aliyevaa shati la mistari na kofia jeusi. Wako nje ya jengo lenye dari la mabati, mazingira yakiwa ya hospitali.

Wanawake wawili waliovaa barakoa usoni na nguo za rangi ya nyeupe, nyeusi na nyekundu wamesimama mbele ya mtungi wa kunawa. Nyuma yao kuna askari aliyevaa barakoa.

Mwanaume aliyevaaa barakoa usoni na saa nyeusi na nyeupe mkononi anadungwa sindano. Mbele yake kuna chupa iliyo na kifuniko cha rangi ya samawati.

Mwanamke aliyevaa hijabi refu anasimama kando ya mitungi ya plastiki ambayo ni ya rangi tofauti tofauti. Maeneo yanaonekana kuwa yale ya ukame au penye ukavu.

Mama aliyelala kitandani ameufungua mdomo wake huku akiwa amemulikwa na daktari. Amevalia shati ya rangi ya samawati. Daktari naye amevalia nguo zenye rangi sawa.

Mfanyikazi wa afya amevaa koti jeupe, akimtibu mgonjwa aliyevaa barakoa na mavazi meusi. Daktari anafanya matibabu ya mguu. Mazingira ni ya hospitalini.

Mfanyakazi wa afya amevaa shati la kijivu akifanya masaji kwa mgonjwa aliyelala. Anaushika mguu wa mgonjwa kwa uangalifu. Mgonjwa amevaa shati la zambarau na kitambaa chekundu chenye mchoro mweusi.

Mazingira ni ya hospitali. Daktari amevaa koti ya rangi nyeupe na glavu mkononi za rangi ya samawati. Kuna taa mezani inayommulikia. Kuna kuta za rangi nyeupe.

Daktari aliyevaa miwani, barakoa, shati ya rangi ya samawati na koti nyeupe anamtibu mgonjwa mdomoni. Mgonjwa amefungua mdomo wake huku akiwa amelazwa.

Mazingira ni ya hospitali yenye teknolojia ya kisasa. Mwanamke aliyevaa nguo ya samawati na nyeupe, ana miwani usoni. Anamshughulikia mtoto mdogo ambaye amezaliwa.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa barakoa usoni na nguo ya samawati, anamhudumia mtoto aliyelazwa kitandani. Kando yake kuna wanawake wanaoongea.

Umati wa watu umeketi katika viti. Wamevaa barakoa. Wameinua mikono yao juu. Wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na manjano.